Uchimbaji wa mitaro kwa kutumia kifaa cha greda, inayohusisha usafirishaji wa maji kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, yakiwa safi na salama zaidi.